Ni sehemu ambapo kuna upanzi wa ndizi, za kuivisha. Na ndihizi hizo wakati zinavunwa zinawekwa kwenye sehemu moja ya kuivishwa. Sehemu kama hii ambayo inadhihirishwa kwenye picha hii. Ndizi hizi ni za kuivishwa kwa minajili ya kukula.

Maeneo haya yamekumbwa na ukame wa hali ya juu hivyo basi hawa ng'ombe wakizuru wanashindwa kustahimili makali ya ukame, wanabakia kuaga dunia kutokana na magonjwa ambayo yanayotokana na ukame huu.

Mkulima wa mahindi yuko shambani kwake anaonyeshana hindi lake jinzi lilivyokuwa limenawiri vizuri na mazao yake ni mazuri. Anatabasamu ishara ya kuwa mazao ya mahindi yake ni mazuri.

Huyu ni mpiga picha ambaye anatengeneza kamera zake ili aweze kupiga picha mimea hii tofauti tofauti ya ndizi ambako huko ni ukulima wa ndizi unafanyika kwa wingi.

Hawa ni ng'ombe ambao wamefugwa na ng'ombe hawa hawana chakula hivyo basi wanaranda kila sehemu ya kutupwa takataka, ili waweze kupata chakula kwenye hizo taka ambazo zimetupwa, ambazo ni za mboga.

Hii ni shughuli ya kuwachanja ngo'mbe, kwa kuwapitishia kwenye maji ya dip ili kuondoa wadudu ambao wanawavamia kama vile kupe, ng'ombe wakishapitishwa hapo kuna wengine ambao wanakuja na kuna sehemu ambayo wanatokea. Kuna mwanaume mmoja na mwanamke mmoja ambaye ana cape nyeupe kwa kichwa labda yeye ndiye anaendeleza ama ambaye amesimamia shughuli.

Hawa ni ng'ombe ambao wamefugwa ka ajili ya maziwa. Na ng'ombe hawa wamefugwa wengi wanakula nyasi ambazo zimekauka na hapa kuna gunia ambazo zimeletwa kwa ajili ya chakula ya ng'ombe hawa.

Ukulima wa mimea mbalimbali unafanyika kwenye shamba hili. Kuna ukulima wa ndizi, ukulima wa mahindi, ukulima wa nyasi za ng'ombe na ukulima huu unaonyesha kuwa sehemu hii inapokea mvua kwa wingi maana majani ni ya kijani kilichokolea.

Gavana wa Uasin Gishu akiwa na wenzake wanatembea wakifunzwa njia mbalimbali za ukulima wa bio-gas na mkulima huyu anawapa uelekezi jinsi kila kitu kinafanyika vizuri.

Mwanamke anaonekana akiwa ametabasamu shambani mwake. Anafanya ukulima wa mahindi, ukulima wa mboga na mahindi yamenawiri vizuri pia mboga zimenawiri vizuri. Mwanamke huyu amevalia nguo nyeusi.

Mandhari ni ya kibiashara. Ii ni sehemu ambayo wakulima wa maziwa wanaleta maziwa yao ili yaweze kuuzwa na kipato chao wapate mwishoni mwa mwezi. Maziwa haya yanatoka kwa wakulima mbalimbali kuletwa sehemu hii ili kisafirishwa kwenye viwanda vya kutengeneza maziwa.

Sehemu hii inafadhili ukulima wa ndizi kutokana labda na rotuba ya mchanga, sababu ndizi zinafanya vizuri kwenye sehemu hii. Ukulima huu umekolea na ndizi zinanawiri.

Haya ni mandhari ya sokoni. Kuna mama ambaye ameinama, ana leso la maua ya manjano na kijani kibichi. Kuna mwanamume hapa ambaye anabeba mkonga wa ndizi na mikonga ya ndizi imejaa hapa hapa sokoni. Kuna gari ambalo linasubiri, labda huyo mwanamume anataka aeke huo mkonga wa ndizi kwenye gari hilo.

Haya ni mandhari ya shambani kudhihirisha huo ukulima wa ndizi unaendelea kwenye sehemu hii na ndizi ambazo zinapandwa ni ndizi za kuivishwa kwa minajili ya biashara mbalimbali. Pembeni kuna mwanaume ambaye amevalia suruali jeusi na blausi ya rangi ya manjano. Pia kuna mwingine ambaye amevalia nguo nye--

Kuna daktari kwenye maabara anafanya vipimo mbalimbali vya dawa kwenye maabara. Amevalia glovu za colour ya bluu na amevaa aproni ya colour nyeupe na kando yake kuna vifaa vya maabara mbalimbali.

Hii ni kampuni ya kusaga unga na unga unaonekana upo kwenye mashine umesagwa na unapitishwa kwenye sehemu ya pili ili uweze kuwa laini zaidi kwa matumizi ya mwanadamu.

Ng'ombe wa maziwa wamefugwa kwa minajili ya ukulima. Ng'ombe hawa ni wengi na wako kwenye zizi, Zizi hili ambalo limeundwa kwa chuma na gate ipo. Mlango wake ni wa rangi ya kijani. Ng'ombe hawa wanakula nyasi.

Shambani ambapo mimea ya mahindi imeathiriwa na ugonjwa wa mahindi kuharibika na kuoza na ugonjwa huu ni kama umeathiri mahindi mengi shambani humu, hindi hili likiashiria kuwa mavuno yatakuwa ya kiwango cha chini.

Hapa ni sehemu ambapo ng'ombe wa maziwa wamefungwa. Ni wakati ng'ombe hawa wanakamwa na wanatumia mashini kuwakama ng'ombe hawa. Ng'ombe ni wanne na kuna wafanyakazi wawili ambao wanafanya shughuli hiyo.

Hapa kunauzwa ndizi, ndizi aina ya sweet banana . Ndizi hizi zimeivishwa na zinaonekana kuwa zinapandwa kwa wingi kwenye sehemu hii kutokana na mazao mengi, hivi kuna mwanamke ambazo amezishika mikononi labda yeye ndio mwenye kuziuza.

Sehemu hii ukulima ambao unafanyika kwa wingi ni ukulima wa ndizi za kuivisha na za kupikwa, hivyo basi kila soko hutapakaa ndizi hizi kwa ajili ya ununuzi na uuzaji.

Mandhari haya ni ya shambani kuonyesha kuwa watu wenye sehemu hii wanafanya ukulima wa ndizi na sehemu hii pia inapokea mvua ya kutosha kutokana na rangi ya majani ya mti na majani ya ndizi ambayo yana rangi ya kijani iliyokolea.

Mandhari ya shambani ambapo kuna mmea wa mahindi ambao umeharibiwa na wadudu. Na kuna mkono wa mkulima ambao umeshika hindi hilo kwa minajili ya utafiti.

Huyu ni mfanyibiashara ambaye anatembeza maziwa ya wakulima wa ng'ombe za maziwa. Anayapeleka sokoni, akiyatoa kwa wakulima mbalimbali.

Hapa ni zizini, ng'ombe huyu ni wa maziwa, amewekwa hapo kando ili aweze kukamwa, na kifaa ambacho kinatumika kumkama ni mashine na sehemu hii i nadhifu.

Haya ni mandhari ya shambani ambapo kuna ukulima wa mikonga ya ndizi . Mikonga ya ndizi imeekwa Barbarani kwa wingi kwa ishara kuwa zinapandwa zikiuzwa.

Hawa ni ng'ombe wengi ambao wamefugwa kwa ajili ya maziwa na kuna mkulima ambaye anayahudumia. Ana apron ya rangi ya buluu. Kuna waelekezi pia ambao pia labda wanatoa maelezo. Wanajifunza kutokana na ufugaji huu.

Kwenye sehemu hii ni ukulima wa ndizi ambao unafanyika. Na hivyo basi kwenye shamba hili wa kulima wamepanda ndizi na zimeanza kuchipuka, na kuanza kunawiri vizuri.

Kuna ndizi ambazo zinaonekana, ndizi za kijani kibichi ambazo moja lao limetolewa maganda na limeshikwa kwenye kiganja cha mtu.

Sehemu hii inafadhili ukulima wa ndizi. Ndizi ambazo zinapandwa ni zile za kuivishwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni. Sehemu hii kutokana na jinsi rangi ya kijani ilivyokolea ina ishara kuwa inapokea mvua ya kutosha ya kuendeleza ukulima huu wa ndizi.

Haya ni mandhari ya sokoni na hivyo basi wanawake wanafanya ukulima wa ndizi na wameleta ndizi zao sokoni ili waweze kuuza wapate kipato cha kila siku.

Hii ni mandhari ya nyumbani ambapo mama anatengeneza ndizi. Anabambua maganda kutoka kwenye ndizi hizi. Mama huyu anatabasamu. Amefunga leso kiunoni mwake na amekalia kigoda.

Mama anamkama ng'ombe. Amefungwa miguu yake ya nyuma kwa kamba ishara kuwa labda ni msumbufu wakati wa kukama na anaonyesha hajashiba vizuri na maziwa si mingi vile.

Ndizi hizi ambazo zimeiva zinadhihirisha ukulima wa ndizi za kuivisha kwenye eneo hili na zinanawiri vizuri kutokana na rotuba nzuri shambani.

Hawa ni wakulima ambao wanafanya upanzi wa ndizi. Pikipiki imepakiwa kando, kuna vijana wa umri wa makamo wamesimama na mmoja ndiye anayefanya shughuli ya kupanda mbomba huo wa ndizi.

Hawa ni ng'ombe ambao wamefugwa kwa minajili ya maziwa. Kuna mkulima ambaye anawaekea chakula. Mkulima huyo amevaa gumboots za white. Mkulima mwenyewe anatabasamu ana apron ya bluu na ngombe hao wanakula nyasi ambayo imenunuliwa.

Hili ni bilauri ambalo lina maziwa ambayo yameganda. Maziwa haya hayajachanganyika vizuri na maziwa haya hayako laini. Bilauri lenyewe pia ni kubwa, ishara kuwa maziwa pia ni mengi sana.

Kuna mkulima ambaye anaonyesha njia mbalimbali za kulima ndizi. Kuna tanki la maji pembeni mwake. Mkulima huyo ana miwani, kofia nyeupe kichwani anatoa karatasi la polithini kwenye mkunga wa ndizi.

Hawa ni ng'ombe wawili ambao wanapitishiwa kwenye dipu ya kuua wadudu kama vile kupe ambao huwa wanaathiri sana wanyama kama ng'ombe.

Ndizi za kupikwa ambazo ni za kijani zinadhihirishwa na picha hizi. Hii inaonyesha kuwa sehemu hii ukulima wa ndizi umekolea. Ndizi moja imebambuliwa maganda na haijakomaa vizuri.

Haya ni maziwa ambayo yameganda, maziwa haya yanachanganywa kwenye mtungi huu ili yawezekua laini yaweze kuuzwa. Maziwa haya huwa yanachanganywa kwenye mtungi huu na yanatolewa na ng'ombe ambao wamefugwa kwa ajili ya ...

Hawa ng'ombe ni wale ambao wamefugwa kwa sababu ya kupata maziwa. Wanaonekana wenye afya nzuri na kuna wale ambao wamesimama watatu. Kuna mwingine amejilaza chini. Pembeni kuna maji ambayo wao hunywa.

Ndizi za kuivishwa ambazo zimeiva zikakolea. Zimewekwa kwenye sehemu nyeupe pepepe. Ndizi hizi ni nne na zinaonekana kuiva vizuri kwa ulaini.

Mwanamke anamkama ng'ombe. Ana tabasamu kuonyesha kuwa amefurahia. Ana kikoi cha masai na amevalia suruali ya rangi ya blue . Ana mkebe wa kupokea maziwa mkononi.